Duka kuu ambalo lina watu ambao wanataka kulipia ambapo maeneo ya kulipia inaonyesha vitu mbalimbali kama vile sabuni na kadhalika.

Duka kuu linalohusikana na vitafunwa, kama vile mandazi, keki, kaimati na watu. Kuna mhudumu ambaye anahakikisha kwamba watu wanapata vitu hivyo kwa usafi. Na hata kuna wateja ambao wanahakikisha kwamba wananunua vile vitu ambavyo wanataka, wanapenda.